Mtaalam wa tiba akimsaidia mwanamme kufanya mazoezi ya kurekebisha mwili, wote wawili wamepiga magoti kwenye mikeka yenye rangi tofauti sakafuni na mwanamme anaonekana akijaribu kuinuka kwa msaada wa mtaalam. Nyuma yao, kuna kiti cha magurudumu na vijiti vya kutembelea vinavyoashiria mazingira ya kituo cha kurekebisha mwili.

Mtu akizima moto akitumia kizima moto. Moto unaonekana kwenye chombo cheusi na moshi mweupe unatoka wakati wa kuzima moto. Mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo la nje lenye mimea na barabara iliyojengwa kwa matofali.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake wakiwa wamevalia fulana za rangi ya buluu nyepesi zenye nembo fulani wanaonekana katika mafunzo labda ya wahamishaji wa afya jamii. Mwanamke mmoja upande wa kulia anaonekana kuongoza huku wengine wakimsikiliza na baadhi wakiwa wameshikilia vijitabu. Mifuko nyekundu pia inaonekana chini ikionyesha uwezakano wa vifaa vya mafunzo.

Watu kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake, wakifanya usafi wa mazingira, wanaonekana wakikusanya na kuondoa rundo kubwa la taka na uchafu kutoka ardhini. Mazingira yanaonekana kuwa ya mtaani na kuna majengo nyuma yao.

Chupa ya chanjo ya MMR ya surua, matumbwitumbwi na rubella na sindano iliyolala kando yake. Chupa hiyo ina lebo inayoonyesha MMR kumaanisha surua, matumbwitumbwi na rubella na pia kiasi chake cha milimita ishirini.

Sakafu iliyofunikwa na nguo nyekundu na nyeusi ikiwa na vitu mbalimbali ilivyotawanyika juu yake. Kuna vitabu wazi, chupa zenye vimiminika, pembe za wanyama, shanga na vitu vingine vinavyofanana na vitu vya jadi. Mtu anaonekana kuwa sehemu ya nyuma. Amevaa nguo nyeusi na ya dhahabu akiwa ameketi kwenye kitanda kilichofunikwa kwa nguo nyekundu.

Chupa kadhaa za dawa ya miti shamba iitwayo Diabeze kutoka Zefania Life Herbal Clinic, kila chupa ina lebo nyeupe na kijani kibichi, iliyo na nembo ya jina ya kliniki pamoja na jina la dawa Diabeze. Chupa zote zina vifuniko vyeupe vilivyofungwa kwa usalama na chupa hiyo inasema inaponya magonjwa ya kisukari pekee.

Mfanyakazi wa kampuni ya oksijeni ya matibabu nchini Kenya akichunguza mitungi ya oksijeni . Mfanyakazi huyo amevaa koti la maabara na barakoa akionyesha tahadhari za usalama zinazohitajika katika mazingira kama hayo ya uzalishaji wa oksijeni . Mitungi ya oksijeni inaonekana ikiwa imepangwa ikionyesha shughuli za uzalishaji na usambazaji wa oksijeni.

Daktari wa meno na msaidizi wake, wakiwa katika kliniki ya meno, wakimhudumia mgonjwa. Daktari anaonekana akimchunguza mgonjwa, ambaye amelala kwenye kiti cha meno, huku msaidizi wake akisimama karibu naye. Daktari na msaidizi wake wamevaa sare za kazi na barakoa.

Mwanamume aliyevalia nguo ya kijani na kofia ya kijivu, anaonekana akitumia kitoa dawa ya kusafisha mikono, karibu na sinki za kunawia mikono, nyeupe. Anaonekana kuwa katika eneo la umma au mahali pa kazi, akifanya usafi wa mikono.

Hospitali ya County ya Ahero, ikiwa imefurika maji mbele yake. Barabara inayoingia hospitalini imefunikwa kabisa na maji, kuashiria mafuriko makubwa. Maji yanaonekana kufika karibu na mlango wa jengo la hospitali na hema pia linaonekana upande wa kulia wa jengo hilo.

Jengo lililoporomoka na shughuli za uokoaji zikiendelea, katika picha kuna maafisa wawili waliovalia sare wakitazama eneo la tukio na tingatinga linaonekana likiondoa vifusi, kwa mbali kuna majengo mengine ambayo yanaonekana na anga ni ya bluu na mawingu machache.

Chupa mbili ndogo, za chanjo, ya MMR mbili, inayotumika kuzuia surua, matumbwitumbwi na rubella. Chupa hizo zina lebo ya bluu na nyeupe, iliyoandikwa one single dose, zero point five mL na jina la mtengenezaji, Mark, nyuma ya chupa hizo kuna sanduku la chanjo hiyo.

Wanawake wawili, mmoja amevaa hijab ya kijani na nguo nyeusi. Ameketi na anaonekana akizungumza na mwanamke mwingine. Mwanamke wa pili amevaa sare nyekundu na barakoa. Ameshikilia mfano wa nywele na anaonekana akimfundisha na kueleza kitu. Nyuma yao kuna meza yenye vitu mbalimbali na juu ya ukuta kuna bango lenye maandishi mars wrigley .

Wanawake wawili wanaotembea katika eneo linaloonekana mtaa wa kawaida wenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na matofali ya udongo. Mwanamke mmoja anashikilia kipaza sauti na anaonekana akitoa tangazo ama ujumbe fulani, huku mwingine akitembea kando yake.

Tukio la uhamasishaji kuhusu ukimwi labda siku ya ukimwi duniani, katikati kuna bango kubwa lenye maandishi Kenya HIV/AIDS Business Council, likiwa na utepe mwekundu wa ukimwi, chini ya bango kuna ujumbe unaosema, Matumizi sahihi ya utabiti wa kondomu hupunguza hatari ya ukimwi na maambukizi mengine ya magonjwa ya zinaa. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na bango.

Chupa kadhaa za virutubisho vya vitamini D zikiwemo vitamini D3 kutoka Kirkland na Nordic Naturals. Kuna chupa za vidonge na pia chupa za vitamini D3 za kutafuna, kutoka Nordic Naturals, baadhi ya vidonge na gummies zimetawanyika mbele ya chupa hizo. Maandishi kwenye chupa yanaonyesha taarifa kama vile Dietary Supplements .

Wauguzi wawili wakiwahudumia watoto wachanga kwenye wodi ya watoto wachanga hospitalini. Watoto hao wamelala kwenye vitanda maalum na baadhi yao wako chini ya taa za joto. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri kwa ajili ya utunzaji wa watoto.

Nguzo ya nyaya za umeme iliyo na bango iliyoandikwa Daktari Chikongko na kazi anazozifanya kama vile; kumvuta mpenzi na biashara nyota, pia ina nambari ya simu. Chini yake kuna mimea ambayo inaonekana na mtu anayeonekana akiangalia.

Pakiti ya virutubisho yenye rangi ya kijivu na virutubisho vya rangi ya manjano kando yake kuna kipima joto chekundu na kina nambari, kando pia kuna virutubisho vingine vyenye rangi nyekundu na vimewekwa kwenye kitambaa chekundu.

Mwanamke anayeweza kuwa muuguzi ama mfanyikazi wa afya akimwangalia mtoto mchanga, ndani ya mashine ya kuweka watoto wachanga. Kuna chumba cha watoto wachanga hospitalini na kuna mashine nyingine inayoonekana nyuma.

Daktari wa meno akimhudumiwa mgonjwa. Daktari huyu amevaa koti jeupe, barakoa na glavu za blue .Anaonekana akifanya kazi kwenye mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno. Nyuma ya daktari wa meno kuna mtu mwingine labda msaidizi wa meno. Amevaa nguo za blue na barakoa, akishikialia kifaa kinachotumika kwa utaratibu wa meno. Kuna taa ya meno iliowekwa juu ya mgonjwa na sinki ya kunawia mikono upande wa kulia wa picha.

Watoto wa shule na mtu mzima, karibu na tanki kubwa la maji ya bluu. Tanki hilo limeandikwa tunakunywa maji safi, yaliyotolewa na Hope Care. Mtoto mmoja anaonekana kuchota maji kutoka kwenye bomba la tanki. Huku watoto wengine wawili wakiwa wamesimama karibu. Nyuma yao mtu mzima anaonekana amesimama karibu na jengo. Picha inaonyesha upatikanaji wa maji safi shuleni.

Kambi ya meno ya bure iliyoandaliwa na Kinga Africa na Geneva Global ikionyesha huduma za meno zinazotolewa kwa jamii. Mtu anaonekana akipokea matibabu ya meno kutoka kwa mtaalamu wa afya. Bango linaonyesha kauli mbiu smiles of a lifetime na wadhamini kama Colgate na Dental Aid pamoja na wizara ya afya.

Watu wakiwa wamepiga foleni katika eneo la wazi, labda wakisubiri kupokea msaada, kuna vyombo vya manjano vilivyopangwa chini na gari jeupe linaonekana kwa mbali, watu kadha wako karibu na gari wakishughulikia vitu, mandhari ina miti na ardhi yenye vumbi.

Watu kadhaa wakiwa wamevaa suti maalum za kujikinga, zenye rangi nyeupe na glavu nyekundu, wakifanya kazi ndani ya eneo linaloonekana kuwa la kushughulikia vifaa hatari, mmoja wao anaonekana akitumia kifaa cha kujengezia dawa mgogoni, kuta za eneo hilo zinamaanisha kama hiyo USAID.

Tangazo la Masai Herbal Clinic inayoonyesha majina ya kliniki hiyo, Herbal Clinic na Masai Herbal pamoja na kauli mbiu ya buy now . Picha pia inaonyesha vipengele mbalimbali vinavyohusiana na dawa za asili kama vile vipande vya tikiti maji, mbegu, ganda la konokono na chokaa na mti pamoja na mimea ya kijani kibichi. Chini ya tangazo kuna ujumbe unaosema, pata tiba za asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania pamoja na namba ya simu ya mawasiliano.

Mtoto mdogo akipokea tiba ya viungo ili kumsaidia kutembea. Mtoto huyo amevaa nguo ya zambarau na anashikiliwa na watu wazima wawili, mmoja akimshikilia mkono wake kwenye ubavu na mwingine akimshika kutoka chini. Chini yao kuna mkeka wa bluu na mpira na mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki labda hospitali ya watoto ambayo inatoa huduma za mifupa kwa watoto na inajulikana kwa tiba ya viungo.

Darasa la shule ya msingi, ambapo kuna mwalimu ambaye amevaa barakoa, amesimama mbele ya darasa huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati yao. Wengi wao pia wakiwa wamevalia barakoa na sare zao ni za rangi ya bluu. Inaonekana kama somo linaendelea.

Mwanamke anaonekana akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mwanamke huyo ameketi kwenye kiti na amefunika uso wake kwa mkono wake akionyesha uoga ama maumivu. Mhudumu wa afya amevaa sare ya njano na bluu na anaonekana akimpa chanjo mwanamke huyo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa katika kituo cha afya na kuna friji inayoonekana upande wa kushoto, ambayo mara nyingi hutumika kuhifadhi chanjo.

Mwanamke na mtoto, wakiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono ,kinachoonekana kuwa kimetolewa na UNICEF kutokana na nembo kwenye tanki la maji , wote wawili wamevalia barakoa na amesimama mbele ya tanki kubwa nyeusi .

Mwanamume amesimama karibu na choo cha nje kilichojengwa kwa matofali na milango ya chuma. Amevalia shati lenye rangi nyingi na suruali ya kijivu. Karibu na choo hicho kuna ukuta mfupi wa udongo na ndoo ya plastiki juu yake. Nyuma ya mwanamume huyo kuna mimea na miti ikionesha mazingira ya vijijini.

Mwanamke anayeonekana kama mfanyakazi wa afya akiwa ameshika sindano na chupa ndogo labda ikiwa na chanjo huku mwanamke mwingine akiwa nyuma yake. Mandhari inaonekana kuwa katika mazingira ya kliniki ama kituo cha afya.

Watu wawili, mmoja ameketi kwenye dawati amevaa barakoa na koti jeupe na anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya. Mbele yake kuna chupa ya kusafisha mikono na karatasi. Mtu wa pili, ameketi kwenye kiti na inaonekana kama hali ya kliniki kwa ajili ya chanjo na ushauri wa afya.

Mwanamke anaonekana akichuchuma nje akiwa amevaa fulana ya pinki na sketi nyeusi, anakagua ndoo kubwa ya manjano iliyowekwa ndani ya beseni la bluu, labda akijiandaa kufua nguo, nguo zilizofulia zimeanikwa kwenye kamba nyuma yake na kuna nyumba yenye paa la bati inayoonekana nyuma. Mandhari inaonyesha maisha ya kila siku katika mazingira ya vijijini ama mji mdogo.

Bidhaa za Tiba Herbs Research zimejumuisha kukiwa na sabuni mbili za baa iliyofungwa, zikiwa na lebo inayoeleza matumizi na faida yake, kama vile kutibu magonjwa ya ngozi. Pia chupa mbili ndogo zenye kioevu kinachofanana na mafuta ya dawa pia zinaonekana, zikiwa na lebo ya Tiba Herbs Research Powerful . Kuna chupa moja kubwa yenye unga, pia ikiwa na lebo ya Tiba Herbs Research .

Watu waliovalia mavazi ya bluu, barakoa na buti nyeusi wanaonekana wakishusha mitungi ya oksijeni kwenye kiwanda cha oksijeni nchini Kenya na miti, jengo na mimea ingine inaonekana nyuma yao.

Watu wawili, mwanamke na mwanamume, wamesimama mbele ya choo cha nje cha rangi ya bluu kilichoandikwa Fresh Life . Choo hicho kipo katika eneo linaloonekana kuwa mtaa wa mabanda na kuna majengo mengine yaliyojengwa kwa mabati na barabara yenye udongo. Mwanamume amevaa shati la rangi ya bluu na suruali ya jeansi , huku mwanamke amevaa nguo nyeusi. Anga lina mawingu na kuna nguzo za umeme zinazoonekana nyuma.

Tanki kubwa la maji la chuma, lililoinuliwa, likiwa limejengwa juu ya mnara wa chuma, watu wawili wanaonekana wakiwa juu karibu na tanki, na mwingine yuko chini kwenye mnara labda wakifanya kazi. Mnara huo una ngazi ndefu Inayoelekea juu ya tanki. Mandhari ya nyuma ina miti na anga la mawingu.

Meza ya mbao iliyotengenezwa kutoka kwa coil kubwa na nyaya ikiwa na chupa nyingi za dawa za kiasili. Karibu na meza kuna baiskeli ya bluu imelala chini. Nyuma ya meza kuna bango lenye maandishi, Daktari Mduba, tiba ya magonjwa na orodha ya magonjwa ni kama nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu, kisonono. Pia kuna nambari za simu.

Mwanamke aliyevaa shati njeupe na sketi ya bluu anaonekana akimhudumia mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke mwingine. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani, labda kliniki ama kituo cha afya, huku watu wengine wakionekana kwa nyuma.

Kisanduku cha chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Mkono unashika sindano iliyojaa kimiminika cha rangi ya manjano na kuna chupa kadhaa ndogo za chanjo karibu na kisanduku. Inaonekna kama maandalizi ya kutoa chanjo labda kwa ajili ya kukinga dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela.

Mfanya kazi wa kudhibiti wadudu akiwa amevaa suti nyeupe ya kujikinga, barakoa nyeusi ya kupumulia na glavu za kijani, akinyunyiza dawa kwenye eneo la jikoni karibu na sinki na kabati.

Watu wanne watatu wakiwa wamevaa makoti meupe ya kitabibu. Mmoja wa watu hao amevaa kamba maalum za kumsaidia kusimama na kutembea akiwa ameshikilia vyuma viwili vya usaidizi. Wengine wawili wamesimama karibu naye na mmoja anaonekana nyuma kidogo. Nyuma yao kuna bango lenye maandishi ya Kiingereza inayohusu huduma za hospitali.

Wanawake wawili, mwanamke mmoja amelala chini na anaonekana ni mja mzito, anaonekana akipokea huduma na msaada kutoka kwa mwanamke mwingine ambaye amepiga magoti kando yake na amelala kwenye mkeka wa kahawia.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akimshikilia mtoto na mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na koti jeupe ameketi mbele yake akionekana akitayarisha chanjo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa eneo la vijijini kutokana na nguo za kitamaduni za mwanamke na mazingira.

Mkulima akipuliza dawa kwenye mimea shambani, mkulima huyo amevaa nguo za bluu na ana kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni chenye rangi ya manjano, anatumia bomba refu lenye pua ya kunyunyiza dawa, akilenga mimea midogo yenye majani mabichi, mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea mingine na anga la wazi.

Kundi la watu wakiwemo maafisa wa polisi na raia wamesimama karibu na mifuko yenye bidhaa zinazoonekana kama msaada. Watu hao wamevaa barakoa na baadhi yao wanashikilia karatasi.

Kundi la wanawake ambapo mmoja anaonekana kuwa mkunga wa jadi akimchunguza mwanamke mjamzito aliyelala chini. Wanawake wengine wameketi karibu wakishuhudia tukio hilo. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje yakionyesha huduma za afya ya uzazi zinazotolewa katika jamii.

Bango lenye kichwa Daktari Galazinga na maelezo ya huduma zake. Chini ya kichwa kuna picha ya meza iliyojaa vitu vinavyohusiana na uganga kama vile kadi ya kucheza, mishumaa, mimea na vitu vingine vya siri. Chini ya picha kuna maandishi yanayosema powerful witch doctor, love spells that work, love charms na portion attraction charms na pia kuna namba ya simu ya kuwasiliana.

Eneo la chanjo ambapo mtu anapokea chanjo kutoka kwa mfanyakazi wa afya ,Kuna watu wengine wawili karibu ,mmoja akiwa amesimama nyuma ya anayechoma sindano na mwingine ameketi karibu na meza iliyo na kifaa Cha kuifadhi baridi ,bendera iliyo nyuma ina maandishi inayosemaka kaa chonjo .

Eneo lenye jengo lililoporomoka ambalo linaonekana kuwa jengo la ghorofa nyingi. Kuna kifusi kikubwa cha jengo lililobomoka na watu kadhaa wamesimama karibu na eneo hilo. Baadhi yao wakiwa wamevaa sare zinazofanana na zile za waokoaji. Baadhi ya watu wamebeba simu na wanaonekana kupiga picha na kurekodi tukio hilo. Eneo linaonekana kuwa la mjini, na majengo mengine yaliyosimama yanaonekana nyuma.

Mwanaume aliyevalia kofia ya bluu, barakoa na koti jeupe la maabara akishika sanduku la dawa za miti shamba amezungukwa na chupa nyingi za dawa za miti shamba na masanduku yaliyopangwa mezani. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa tayari kwa ufungaji na usambazaji.

Watu wawili wakijaribu kukabiliana na kundi kubwa la nzige ambao wameenea katika eneo la wazi labda shambani . Watu hao wanaonekana kujaribu kuwafukuza wadudu hao huku wadudu hao wakiwa wengi ardhini na angani.

Daktari wa meno, akimhudumia mgonjwa. Daktari huyo amevaa koti jeupe la maabara, barakoa na miwani yenye taa. Anachunguza mdomo wa mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha meno. Mgonjwa pia amevaa barakoa chini ya kidevu chake.

Mtu amevaa vazi la kujikinga, barakoa ya gesi na glavu akibeba mikebe miwili yenye alama za hatari zinazoashiria sumu ama kemikali hatari , mikebe hiyo ni ya rangi ya njano na bluu, mtu huyo anaonekana akiwa katika mazingira inayohusisha kemikali .

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa, daktari aliyevalia barakoa anaonekana akitumia kifaa maalum cha kuchunguza macho ya mgonjwa wa kike, ambaye ameketi kwenye kiti na ameweka kichwa chake kwenye kifaa hicho. Hii inaweza kuwa inafanyika katika hospitali ya macho.

Mtaalamu wa tiba asilia akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya viungo kwenye mkeka wa rangi tofauti. Mgonjwa anaonekana akijaribu kujinyanyua huku mtaalamu akimshika mgongoni na kumpa msaada. Nyuma kuna vifaa vya usaidizi kama kiti cha magurudumu na rungu za kutembelea.

Watu wawili waliovalia suti za njano za kujikinga na maski za gesi, wakishughulikia chombo chekundu chenye alama ya hatari ya kemikali, mmoja wao anashikilia chombo hicho, huku mwingine akionekana kukitayarisha kwa ajili ya kukihifadhi karibu na mabomba na vifaa vingine vya viwandani, hii inaashiria shughuli inayohusisha utunzaji salama wa vifaa hatari vya kemikali.

Mtaalamu wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa cha uchunguzi wa macho kinachofanana na taa ya mwangaza. Mtaalamu huyo amevaa miwani na koti jeupe la maabara na anaonekana kuwa makini katika uchunguzi wake. Kwa nyuma kuna chati za anatomia ya macho na mwili wa binadamu ukutani.

Chumba cha hospitali ambapo mwanamume na mwanamke wanamwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha mtoto. Mwanamke mwingine amesimama nyuma karibu na dirisha. Chupa ya chai na vitanda vingine vinaoekana nyuma yao.

Jengo lililoporomoka na watu wakiwa wamekusanyika katika eneo la tukio baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za uokoaji wakishiriki katika shughuli ya uokoaji. Tukio hili lilitokea mnamo Disemba tarehe sita mwaka elfu mbili na kumi na tisa ambapo jengo la ghorofa sita liliporomoka na kusababisha vifo na wengine kunaswa chini ya vifusi.

Mtu akiwa amejishughulisha na usafi wa nje. Akitumia ufagio na ndoo nyekundu kusafisha eneo karibu na jengo. Kwenye ukuta wa jengo hilo, kuna michoro ya ujumbe wa elimu kuhusu usafi. Ujumbe mmoja unasema, kunawa mikono na mwingine unasema, maji salama, daima kunywa maji yaliyotibiwa ama kuchemshwa.

Watu watatu na mtoto mchanga, wanamke mmoja ameketi kusikiliza mikono ya mtoto mchanga, na anaonekana akimkudumia, mwanamke mwingine amesimama karibu na mtoto aliyeshikiliwa, na mwanamke aliyeketi, huku mwanamke watatu akiwa amesimama nyuma yao. Wawili kati ya watu, wazima, wamevaa fulana vya njano, kuna meza jeupe iliyo na chupa za sabuni ya kusafisha mikono na miwani ya jua, inaonekana kama tukio la afya.

Mtu akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya amevaa barakoa na sare ya rangi ya bluu na nyeupe huku mpokeaji wa chanjo amevaa shati la kijani. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa kituo cha afya na kuna friji nyeupe inayoonekana nyuma.

Jengo dogo linalofanana na choo likiwa na tanki la maji kando yake, katikati ya mandhari ya vijijini, jengo hilo linaonekana kuwa limejengwa kwa mbao na vifaa vingine vya kawaida na lina paa la bati, tanki la maji ambalo linaonekana kuwa la plastiki limewekwa kwenye jukwaa la saruji. Eneo jirani lina udongo wenye vumbi na mimea ya kijani kibichi ikiashiria mazingira ya mashambani. Anga lina mawingu meupe na bluu, ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Chupa za chanjo, sindano na barakoa ya uso, chupa moja imewekwa lebo iliyoandikwa yellow fever vaccination ikionyesha kuwa picha inahusu chanjo ya homa ya manjano.

Kundi la wafanyikazi wa afya wakiwa wamevaa suti za kujikinga na magonjwa wakishughulikia kifurushi kinachofanana na mwili nyuma ya gari la kubebea mizigo. Wengine wao wameshika vifaa vya kunyunyiza migongoni. Mandhari inaonekana kuwa nje labda katika eneo la vijijini.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya bluu na miwani akipokea chanjo begani kutoka kwa mhudumu wa afya ambaye pia amevaa barakoa na sare ya bluu. Mwanamke huyo amevaa kilemba cha zambarau na fulana ya kijani yenye maua. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa nje na watu wengine wakiwa wamekaa kwa mbali.

Chupa ya virutubisho, vya Natures Bounty Vitamin D3, yenye nguvu ya elfu kumi IU, chupa ina lebo, inayosomeka Natures Bounty D3 elfu kumi IU, na inasema ni short-term therapy for vitamin D deficiency , na inasaidia immune health . Chupa hiyo ina sabini na mbiliiuu rapid release soft gel , na imeainishwa kama vitamin supplement .

Mikono ya mtu ikishika na kupanga pakiti za taulo za kike. Kuna rundo la pakiti za taulo za kike zilizofungashwa kwa rangi ya blue na nyeupe na baadhi zina maandishi kama sanitary pads, na confidence .

Vifaa vya matibabu vinavyohusiana na chanjo ya homa ya manjano, Kuna chupa mbili za chanjo moja ikiwa na lebo inayo onyesha yellow fever vaccination , sindano yenye alama za kupimia imewekwa mbele ikionyesha matumizi yake katika ushahidi wa chanjo? Chupa ndefu nyembamba pia inaonekana ambayo mara nyingi hutumika kuhifadhi dawa. Vifaa hivi vimeoko kwenye manthari ya nyuma ya rangi ya bluu.

Daktari wa meno akizungumza na mgonjwa katika kliniki ya meno. Daktari anaonekana akimuelekeza mgonjwa huku akiwa ameshika ubao wa kuandika na mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno. Nyuma yao kuna vifaa vya meno na skrini ya kompyuta.

Mfanyakazi wa afya, labda muuguzi, Amevaa kinyago na koti ya bluu, akiandika kwenye daftari huku mtoto mdogo akikaa karibu naye kwenye sofa ya bluu, kuna vifaa vya matibabu, na masanduku mekundu na begi nyeusi, karibu nao. Inaonekana kama mfanyakazi wa afya anatoa huduma na ushauri wa kiafya nyumbani.

Watu wawili waliovaa suti za kujikinga nyeupe, barakoa nyeupe na glavu za bluu, wakifanya usafi kwa kina wa kuua vidudu ndani ya jengo, mmoja wao anatumia dawa ya kunyunyuzia na mwingine anavuta sehemu ya kaunta.

Jengo lililoporomoka likiwa limeacha kifusi kingi na miundo iliyoharibika. Mbele kuna kijana amesimama katikati ya mabaki ya jengo hilo akionekana kutazama mbali. Anga ni la buluu na lina mawingu machache. Mazingira yanaonekana kuwa ya uharibifu na kutokuwa na utulivu.

Mfanyakazi wa afya akimwangalia mtotot mchanga, alielazwa ndani ya kifaa maalum cha kutunzia watoto wachanga, muuguzi huyo anaonekana kuwa makini, na anaweza kuwa akimchunguza mtoto na kumpatia huduma.

Eneo la mapokezi ya kliniki ya meno, ikiwa na counter ya mapokezi iliyo na nembo ya Dental Care pia kuna mlango wa kioo na televisheni iliyowekwa ukutani ikionyesha mtu. Sakafu ni ya rangi ya hudhurungi.

Kituo cha kunawa mikono, kinachobebeka. Kuna chombo kikubwa cha kijani na kina hifadhi maji, juu. Sinki la kunawia mikono katikati na ndoo ya kukusanya maji machafu chini, pia kuna kifaa cha kutoa sabuni karibu na sinki. Kituo hiki kimejengwa kwenye fremu ya chuma nyeusi.

Eneo la mapokezi la kituo cha Fine Touch Dental Care. Kuna mwanamke akitabasamu nyuma ya kaunta ya mapokezi na ishara ya reception inaonekana wazi mbele ya kaunta. Ukutani nyuma yake, kuna bango kubwa lenye nembo na jina la kituo cha meno, Fine Touch Dental Care. Saa pia inaonekana ukutani upande wa kushoto.

Chanjo ya homa ya manjano iliyoandikwa dozi moja chanjo ya homa ya manjano hai. Sindano wenye ncha ya chungwa imelala chini mbele ya chupa za dawa. Nyuma ya chanjo na sindano kuna chupa nyeupe ya dawa na chupa ya kahawia iliyojaa vidonge vya rangi ya chungwa. Glavu vya matibabu za rangi ya bluu zinaonekana nyuma upande wa kulia.

Chupa ya virutubisho iitwayo Nature Made Iron, kumi na nane miligramu per serving with vitamin C gummies . Kila mlo una miligramu kumi na nane za chuma, ina vitamin C ambayo husaidia katika utunzaji wa madini ya chuma. Virutubisho hivi ni muhimu kwa ajili ya kutengeneza seli nyekundu za damu. Chupa ina gummies sitini ambazo zinatoshea kwa siku thelathini. Inapendekezwa na wanafamasia.

Tangazo la suluhisho la maumbuvu ya kichwa na siha, tangazo hili linasema dawa hiyo inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa na matatizo ya kisumvi cha mara kwa mara, pia, inataja daktari Ismail na nambari ya simu, chini ya tangazo, kuna chupa ndogo iliyoandikwa "Soon", picha pia inaonyesha watu wakishikilia vichwa vyao kwa sheria maumivu ya kichwa.

Mwanamume amesimama karibu na bango la water steps ,huku akipunga mkono na nyuma yake kuna matanki makubwa ya kuhifadhi maji. Bango linaonekana kueleza maono na nguzo la shirika la water step ambalo linahusika na upatikanaji wa maji na uwesheshaji. Matangi hayo yanashairia shughuli za uhifadhi na uvunaji wa maji.